Mwanaume huyu yupo hospitalini ameweza kupata majeraha kwenye mguu wake. Ameweza kufungwa bendeji. Mguu wake unaonyesha umeweza kuunganishwa na chuma, ishara ya kwamba mguu huu uliweza kuvunjika mara mbili. Ameweza kujifunika kanga na yupo kwenye kitanda cha wagonjwa.

Mhudumu wa afya anatembea nyumba kwa nyumba kwa ajili ya kuweza kupima shinikizo la damu. Na amemfikia mwanadada huyu. Ni eneo la mashinani na anampima kutumia kifaa hicho cha kupima shinikizo la damu. Na yeye mwenyewe ambaye ni mhudumu wa afya amevalia barakoa. Ameweka vifaa vyake kwenye kiti na dada huyo pia ameketi kwenye kiti ya plastiki kwa ajili ya kuweza kupimwa.

Ni gari linalo safirisha wagonjwa limeweza kubeba zahanati ile ya kusafiri ikiwa tayari kwenda eneo lingine tofauti kwa ajili ya kuweza kusambaza matibabu. Ni gari ambalo lina kokotwa. Na maeneo haya ni maeneo ambayo kwa mbali pale tunaona kuna miti imeweza kumea vizuri na mawingu imetanda kabisa ishara ya mvua kunyesha.

Mhudumu wa afya ameweza kutembea huenda katika maeneo. Anapatia wanajamii elimu kuhusiana na afya, na pia kuna vifaa ambavyo vinaonekana kwenye meza pale, mipira kwa ajili ya kuweza kujikinga. Pia anaonyesha uso wa tabasamu anapotoa maelezo hayo.

Ni wahudumu wa afya ambao hutembea kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine, hasa maeneo ya mashinani. Wametembea katika eneo hili kwa ajili ya kuweza kuhamasisha wanakijiji, ambao wako katika eneo hili. Hasa huyu ambaye, kuna yule ambaye ameweza kubeba kifaa, kwa ajili ya kuweza kumpima joto mwanaume huyu, ambaye ameweza kuketi kwenye kiti. Wote wameweza kuvalia barakoa, isipokua huyu mwanaume ambaye, ameweza kufikiwa kwenye boma lake.

Mwanamume anachunguzwa meno na muuguzi ambapo muuguzi ameweza kuvalia glavu yake nyeusi huku ameeka kifaa cha kuweza kuichunguzia hali ya meno jinsi ilivyo kwa ndani baada ya hapa ataweza kumshauri jinsi ya kuweza kutunza meno yake zisiweze kuwa na shida.

Kwenye maabara, madaktari wa meno wanajaribu kufanya utafiti kuelekea kwa jambo fulani. Kuna taa ambazo zimeweza kusimama pale, kuna vifaa ambavyo vimeweza kutumika kwa ajili ya kuweza kufanya utafiti au vipo kwenye meza na vifaa ambavyo vinatumika kwa ajili ya matibabu.

Mwanadada anaonekana akiwa anasugua meno yake, ishara kwamba anatunza meno yake vizuri. Meno yake ikiwa ni meupe akiwa na ufizi wake akiwa ameweza kupenya meno vizuri. Hii ni ishara moja kwamba iwapo tweza kutunza meno yetu vizuri kwa kuweza kuyasugua mara kwa mara bila shaka hatutakua na matatizo ya meno.

Inaashiria utofauti ulioko baina ya meno ambayo imeweza kutunzwa vizuri na meno ambayo haijatunzwa vizuri. Tunapotunza meno yetu vizuri, itabaki kuwa mieupe na yenye afya nzuri na ambayo italeta hewa nzuri kutoka kwenye mdomo wetu. Ni hapa tukiweza kutunza meno yetu vizuri, bila shaka itaweza kubadilisha rangi yake kutoka kwa nyeupe kwenda kwa manjano.

Makasi, inaonekana kwa mbele kwa ajili ya, daktari kuweza kutumia, pia kuna vyombo kadhaa wa kadha ambayo inatumiwa kwa ajili ya, kutibu, ugonjwa wa meno, mgonjwa wa meno, angeweza pata matibabu yake, kupitia, vifaa hivi ambavyo vipo mbele hapa.

Hivi ni vifaa vinavyotumika kwa hali ya kuweza kutunza meno na iwapo tuweze kutunza meno yetu vizuri hasa kwa kuweza kusugua meno kwa kutumia brashi yetu ya meno, itasaidia kutofikia mahali ambapo huenda tukatumia vifaa hivi vingine kwa ajili ya kuweza kung'olewa meno kwa hospitali.

Aina za meno ambazo huenda zimeweza kuathiriwa. Ya kwanza inaashiria yule ambaye ameweza kuathiriwa kabisa na imebadili rangi yake imekua na rangi ya manjano, ya pili chini pia inaonyesha kuna ubadilifu kidogo ila pia inaweza kuathiriwa kwa kiwango fulani, anahitaji kuweza kupata matibabu ya meno.

Haya ni meno, ambayo maeneo ya hospitali, ambayo meno yanajaribu kufanyiwa kutibiwa . Meno yameweza kugeuka kuwa manjano na yanatibiwa ili kwamba yaweze kurudi Katika rangi yake ambayo ni rangi nzuri. Na kuweza kupata hewa safi kutoka katika mdomo lazima kuweze kutunzwa vizuri.

Watu wapo katikati ya maji ishara ya kwamba ni wale ambao wameweza kufika wale wa dharura kwa ajili ya kuweza kusaidia maeneo haya ambao yameweza kuhathiriwa na mvua. Hapo kwenye boti meli katikati ya maji, kunaonekana kwamba ni watoto au familia wameweza kuhathirika kutokana na janga hili la mafuriko.

Gari ya zima moto inaonekana ikiwa pembeni pale, ikiwa kwa rangi nyekundu alafu hapo kuna wafanyikazi ambao wanaonekana wakiwa wamevalia magwanda zao za kazi, kofia za kazi, wapo tayari kwa ajili ya kuweza kuokoa sehemu fulani. Pia kuna yule ambaye anaonekana ni mwelekezi wao, anaonekana akiwa amevalia shati nyeupe na pia ana vitabu mkononi, akiwa amebeba simu anazungumza kupitia simu akitoa maelekezo pia kuelekea huku.

Mvua imeweza kunyesha nyingi katika eneo ikasababisha kuweza kuwa na mafuriko eneo la wakaazi wa sehemu hii. Kuna wale ambao wanajaribu kuokolewa, kuna yule mwanume ambaye amevalia kofia na mwingine ameweza kuvalia sweta nyeupe anajaribu kumuokoa mama yule kutoka eneo lile lingine kuweza kumvusha eneo la usalama.

Hawa ni wahudumu wa dharura ambao mara nyingi husaidia kwa ajili ya kuweza dharura ikiweza kutokea wanaonekana wanaume watatu mmoja ameweza kushika bomba la maji kuweza kusambaza maji katika eneo ambalo huenda moto ama mkasa wa moto utakuwa umetokea. Wamevaa kofia ambayo inazuia kwa ajili ya usalama wao lakini mavazi yao yanaashiria kwamba wapo tayari kuweka kuweza kusaidia eneo hili ambalo janga limeweza kutokea.

Magari ya kuzima moto ambayo huwa ni ya dharura . Magari haya yana rangi nyekundu . Kuna mwanaume ambaye amesimama mbele ya gari hio na yuko tayari kwa ajili ya kuweza kutoa huduma kwa sehemu ambayo huenda ajali ya moto imeweza kutokea . Kuna magari mengine ambayo yako pembeni pia, hutumiwa kwa hali ya kuweza kusambaza maji kuzima moto.

Gari limeweza kufika katika eneo hili, kwa ajili ya kuweza kutoa msaada kwa wale ambao huenda wameathiriwa. Kuna wanaume wanne wanaonekana mbele hapa ili kwamba huenda wamepata misaada kutoka katika shirika hili bali kutoa msaada mwaka huu wa 2021.

Mvua imeweza kunyesha nyingi katika eneo hili, ikiweza kusababisha kuweza kua na mafuriko katika eneo hili. Kuna mwanaume ambaye anaonekana akiwa amevalia kofia yake ngumu ya kichwani, napia ameweza kuvalia jaketi yake angavu kwa ajili ya kuweza kusaidia katika eneo hili. Ni sehemu ambayo imewezakuadhirika sana na mvua.

Ni eneo ambalo huenda mvua iliweza kunyesha na ikaharibu makao ya watu. Katika eneo hili kuna maji imeweza kunamaa katika eneo hili ndio maana kuna mafuriko na kuna wale ambao wameweza kufika hapa kwa ajili ya kuweza kutoa msaada unaohitajika kwa wale ambao waliweza kuadhirika na janga hili.

Hawa ni wafanyakazi wa shirika la msalaba mwekundu. Wamekuja kutoa huduma Kwa dharura ambayo imeweza kutokea. Kuna mtu ambaye ameweza kujeruhiwa, ameweza kubebwa katika kitanda cha wagonjwa. Anaelekezwa kwenye ambulensi au kwenye gari la msalaba mwekundu Kwa ajili ya kuweza kupata huduma ya Kwanza.

Kuna bomba la maji ambayo linaonekana inasambaza maji safi ya kunywa. Kuna kijana mdogo ambaye anaonekana pale akiwa tayari kwa ajili ya kupata maji anakunywa maji. Ni njia moja ya kuweza kuonyesha kwamba mazingira yetu ni mazuri na ya kusudiwa kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wananchi katika eneo hilo.

Ni eneo ambao majani chai yameza kupandwa, yameweza kunawiri vizuri tayari kuweza kuchumwa. Na kwambia ni pale kuna msitu ambao unaweza kuonekana, miti na mawingu pia yameweza kutanda kwa juu.

Kuna maji kwenye tanki, na tanki hii imeweza kusudiwa kwa ajili ya kuoshwa mikono. Kuna mwanafunzi ambaye anajaribu ananawa mikono hapo kutumia maji safi ambae inaenda kwenye besheni, alafu kuna sabuni hapo imekusudiwa kwa ajili ya kuweza kutumia kunawa, kwa ajili ya kuweza kudumisha usafi katika eneo hilo na pia kwa binadamu.

Ni zahanati ndogo ambapo matibabu yanapatikana sehemu hii na katika zahanati hii pale mbele tunaona kuna dawa ambazo zimeweza kuwekwa kwenye meza ama kwenye rafu sehemu ya juu na katika meza hii pia kuna vitabu, vitabu hivi ambavyo viko kwenye meza nyeusi zinatumika kuweza kunakili hasa wagonjwa ambao wameweza kufika eneo hili.

Ni kwenye zahanati ndogo, ambapo kuna meza, na kwenye meza kuna vitabu ambavyo vipo mezani. Kuna kiti ambacho ni cheusi kiko pembeni pale. Kuna chati ambayo imewekwa kwenye kuta ambayo inasaidia kuweza kunakili tarehe za huenda tukio fulani imeweza kutukia katika siku hiyo. Na kiti cha plastiki abacho kiko pembeni pale cheupe ambacho kinatumika.

Zahanati. Kuna viti viwili, kuna mwanadada ameketi pale akiwa na ovaroli ya nyeusi. Kuna vifaa ambavyo vipo kwenye shelf kwa ajili ya matibabu. Kuna faili ambazo zipo kwenye meza na makaratasi kadhaa yapo kwenye meza.

Viti viwili, dawati, kitabu kipo juu ya dawati, na makaratasi yapo juu ya dawati. Kuna kitanda kwa ajili ya mgonjwa box ambazo zimeweza kubeba madawa. Kuna shelf ambayo imeweza kuekelewa sehemu nyeupe. kuna mashine juu ya micro wave alafu kuna makaratasi hapo juu ya dawati hili nyeupe.

Hili ni eneo la hospitali ambapo pana kabati fulani ya mtindo. Mara nyingi hutumika kwa kuweza kuweka vifaa kwa ajili daktari kuweza kuwatibu wagonjwa. Inapotuzwa maeneo haya inakuwa ni salama kwa ajili ya kuweza kutumia kwa wagonjwa ili wasiweze kupata magonjwa ambayo yanaweza kuambukizwa.

Ipo hospitalini, daktari anajaribu kumhudumia mgonjwa. Kwenye meza ya daktari kuna vitabu kuna makaratasi. Anajaribu kuandika maelezo ya mgonjwa, amevalia mavazi yake ya kazi ambayo ni meupe na kwenye meza yake kuna tarakilishi na vifaa kwa ajili ya kupima mgonjwa.

Hapa ni maeneo ya hospitali. Hichi ni kitanda cha wagonjwa . Kitanda chenyewe kina kiti ambacho unaweza kukangazi ambayo unaweza katumia kuweza kupanda kurahisisha mtu kuoka chini hadi kufika kwenye kitanda. Kitanda hichi kina uwezo wa kuweza kunyanyuliwa kwenye kichwa kwamba kuweza kuleta kuwa na ustaraabu mtu anapokalia.

Ni eneo la hospitalini ambapo kuna wanaume wawili wanaoonekana wakiwa wamevalia mavazi yao meupe. Wanaume hao huenda wanafanya katika eneo hili la maabara na katika sehemu hii ni mashini inayoonekana ama mashini hii mara nyingi hutumika kwa ajili ya kuweza kumsaidia mgonjwa ambaye yuko katika hali mahututi.

Kuna muuguzi ambaye anajaribu kuweka dawa kwenye sindano. Ako tayari kuweza kutoa matibabu kuelekea kwa mgonjwa mahali. Eneo hili kuna faili ambayo iko mbele yake, huenda kwa ajili ya kuweza kunakiri matatizo ya mgonjwa na pia kuna kifaa kwa ajili ya kuweza kuzima moto imeweza kuwekwa ukutani huko.

Ni eneo la hospitalini kuna sirinji ambazo zipo katika eneo hili ishara ya kuonyesha kwamba huenda itakua inatumika muda si mrefu yameweza kutunzwa vizuri pia kuna chupa ambazo zimeweza kubeba maji kwa ajili ya dawa kwa ajili ya mgonjwa. Kuna boksi ambayo iko hapa kwa ajili ya kutunza glafsi ambayo mhudumu atakua anavalia anapoenda kumhudumia yule mgonjwa.

Mwanadada akiwa ameketi kwenye kiti cheusi cha ofisini anaonekana akiwa na barakoa, amevalia barakoa, miwani huku akiwa na kalamu mikononi kuna vitu ambavyo anaandika kwenye karatasi mezani pale. Upande mwingine kuna vitabu ambavyo vimeweza kupangwa vizuri upande wake wa kushoto.

Mwanadada anaonekana kuwa mwenye mkazo yupo kwenye bango hili la matangazo ,imetangazwa Kwa ajili ya huduma Kwa ajili ya watu ambao wako na shida ya akili. Imeweza kuonyesha siku na wakati ambao huduma hii itakuwa itatolewa na kufikia saa gapi.

Ni tangazo la dawa la kisasa ambalo ni aina ya panadol . Na dawa hili limekusudiwa kwa hali ya kuweza kusaidia kupunguza maumivu ambayo yanatokana na kichwa yanatoka kichwa na maumivu ya mwili na inaeza kuonyesha hasaa kiwango cha dawa na ni gramu ngapi .

Ni huduma ya afya wameza kufika kwa ajili ya kuweza kutoa chanjo kwa watoto wachanga wenye umri mchanga ndani ya kati ya miaka mwaka mmoja kurudi chini. Anampa chanjo ya polio. Mzazi ameweza kumshika mtoto wake akiweza kupata chanjo. Kuna wengine pia ambao wako pembeni kwa ajili ya kuweza kupata huduma hiyo pia.

Mama wakiwa na mtoto wake ambaye ni mchanga huenda karibu miaka , hajafikisha mwaka mmoja. Hapo pembeni kuna daktari anajaribu kumpatia chanjo kutumia, kupitia mdomo. Mtoto kweli analia anaeza kushikiliwa vizuri na mzazi wake ,kwamba aweze kupata chanjo kutoka kwa daktari.

Mtoto mchanga anapatiwa chanjo na muuguzi. Muuguzi amevalia barakoa na pia mkononi mwake amevalia glavu. Mama aliyembeba mtoto mchanga huyu pia amevalia barakoa. Barakoa hizi zinazuia angalau viini ambavyo vinaweza kusambazwa kupitia hewa kuelekea mmoja kwenda kwa mtu mwingine.

Muuguzi anaonekana akiwa akimtibu huenda ni mngonjwa, muuguzi mwenyewe ameweza kuvalia glavu kwenye mkono wake na amedunga sindano mngonjwa amabaye amweza kukunja nguo lake kwa mkono kwa ajili kupenyeza sindano na kupisha dawa.

Kuna muuguzi, kuna mama na pia kuna mtoto, muuguzi anajaribu kumpa janjo mtoto mdogo, huku mama akiwa anashikilia mdomo kwa hali anaweza fanya mtoto kupanua mdomo wake ili aweze kupokea janjo ambayo muuguzi anampatia, muuguzi amweza kuvalia miwani pia mama amevalia mavazi enye madodoa nyeusi na nyeupe.

Ni hospitalini ambapo wauguzi wanajaribu kumpatia chanjo mtoto mchanga ambaye amebebwa na mama yake na muuguzi mwenyewe ameweza kuvalia vazi nyeupe huku mwingine akiwa na suruali nyeusi. Ameshika sindano mkononi mwake kuweza kuja kumtia chanjo mtoto huyu mchanga.

Mwanaume aliyevalia barakoa, muuguzi amevalia barakoa anamtibu mwanamume huyu. Viti vyeupe vya plastiki, meza, vitanda vya wagonjwa na wauguzi wengine.

Mtoto mchanga ameletwa na mzazi wake kuweza kupatiwa chanjo huku muuguzi akimpatia chanjo kupitia njia ya mdomo. Muuguzi mwenyewe ameweza kuvalia glavu kwenye mkono wake ili kwamba asiweze kupitisha viini ambavyo huenda vikamsababishia mtoto ugonjwa. Mtoto ameweza kuvalia kofia na pia mamake ameweza kuvalia barakoa ndio kijani huku muuguzi pia amevalia barakoa nyeupe.

Wahudumu wa afya huenda watembea eneo moja hadi eneo lingine, kwa ajili ya kuweza kuwapatia watoto chanjo . Kuna mtoto mchanga ambaye yuko pale amevalia nguo nyeupe anapatiwa chanjo. Kuna mzazi ambaye amembeba mtoto wake nyuma pia huenda anakusudia kupewa chanjo. Na kuna mzee pia ambaye yuko pande huu kwa ajili ya kupeana chanjo.

Ni mtoto mchanga. Anaonekana mtoto hajafikisha mwezi ni mtoto wa mwezi mmoja. Anaonekana yupo kitandani. Anahudumiwa na muuguzi. Muuguzi anajaribu kumlaza ili kwamba aweze kumpa matibabu. Mtoto mwenyewe amewekwa yuko na bandage kwenye mkono na anaekewa mrija ambao unawezesha dawa kuweza kuingia kwenye mwili wake.

Eneo la hospitali ambapo kuna mwanadada amabaye amekuja na mtoto wake mchanga na kuna muuguzi ambaye anajaribu kumhudumia mtoto huyu. Kuna vitanda vya wagonjwa ambao viko hapa zimweza kuwekwa godoro vizuri. Na pia kuna upande mwingine mgonjwa ameweza kulala katika upande wa pili kusubiria matibabu.

Ni muuguzi ambaye ni wa kike anataka kumtibu mtu amebeba sindano mkononi na dawa kwa ajili ya kuweza kuweka dawa kwenye sindano hii ilikwamba aweze kumtibu mgonjwa. Ni eneo la hospitali.

Apa ni hosipitalini ambapo tunaona wagonjwa wapo, kuna vitanda pale vimeweza kuwekwa wa vitanda vya wagonjwa, hivi zimeweza kutandikwa vizuri, vingine havina wagonjwa lakini wengine vina wagonjwa. Kuna muuguzi ambaye anaonekana hapa kwamba amevalia sare ya shule, ina maana kuwa bado ni mwanafunzi, na kuna mama ambaye amembeba mtoto mchanga anajaribu kupatika mawaidha kupitia muuguzi huyu.

Ni maeneo ya hospitali, mtoto mdogo yupo kitandani katika kitanda cha wagonjwa. Anaonekana ameweza kupata majeraha kichwani, ameweza kufungiwa bandage kichwani , pia mrija umeweza kupita kutoka kwa kichwa kuenda kwenye pua kwa ajili ya kuwezaa kusambaza dawa. Mkono wake pia umeweza kufungwa bandage .

Mtoto mchanga anapatiwa chanjo. Mtoto mwenyewe ameweza kuvalia hijabu katika kichwa chake na pia kuna mwanaume, au ni mwanaume ama mwanamke ambaye anampatia chanjo kwa kupitia mdomo. Mtoto mwenyewe ameweza kutoa ulimi wake nje, tayari kwa ajili ya kuweza kupokea chanjo.

Kuna daktari ambaye anajaaribu kumpatia mtoto chanjo, mtoto anaonekana kua ana umri mchanga karibu miezi sita kuelekea mwaka mmoja hivi, anapatiwa chanjo kwa ajili ya kuja kukinga chanjo ya polio na iansaidia sana watotot wachanga wanapoendelea kukuwa kwamba wasiweze kuambukizwa magonjwa mengine.

Mtoto mchanga anapata matibabu; anapata chanjo. Ni mtoto mwenye umri wa miezi mitano, miezi sita hivi. Anapata chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya ni chanjo ya polio ambayo inakusudiwa kwa ajili ya kuweza kumkinga mtoto kutokana na maradhi ambayo huenda ya kumuambukiza anapoendelea kukua mkubwa.

Mwanaume huyu anajaribu kumsaidia huyu mwanadada ambaye huenda ameweza kudungwa na mwiba alipokuwa yuko shambani. Mwanaume huyu amevalia glavu kwenye mkono wake akiwa amebeba sindano huku akijaribu kutoa kile miiba ambacho kiko kwenye kidole cha huyu mwanadada.

Eneo la hospitali ambapo tunaona mkono umeweza kupitia, unaelekea kwenye mtoto mchanga ambaye ameweza kuwekewa bandeji kwenye mkono na mrija fulani kwa ajili ya kuweza kupitisha dawa kuelekea kwa mtoto huyu. Pembeni pale juna taa zimeweza kuwaka chini ya kitanda na pia kuna vitanda ambavyo viko hapo vya chuma.

Ndoo ni rangi ya blue ambao iko na mfereji, halafu kuna besheni ambayo iko pale kwa minajiri ya kuweza kubeba maji machafu baada ya kunawa. Kuna sabuni ambayo ipo pale pembeni kwa minajiri ya kunawa, kufanya afya zetu iweze kuwa nzuri na safi kudumisha usafi.

Uwanjani, wachezaji wapo uwanjani wanacheza mpira. Ingawaje kuna mmoja ambaye ameangukiwa, itabidi ameeza kutafuta matibabu kwa mguu wake umeweza kuteguka kidogo. Mwelekezi wa michezo hii pia yuko pale amevalia jezi la njano, na wengine pia wameweza kuvalia majezi meusi wengine meupe.

Ni mwanamume anaonekana yupo uwanjani, ameweza kuketi chini katika uwanja, ishara kwamba ameweza kupata jeraha ambayo anahitaji huduma ya kwanza. Uso wake unaonyesha maumivu ambayo anapitia, hivyo ambavyo ameketi. Mguu wake, akiwa ameshikilia mguu wake wa kushoto kwa ajili ya kuweza kusubiria matibabu kutoka kwa huduma ya kwanza.

Mwanaume amelala chini kwa sababu huenda ni ya maumivu. Ni mchezaji wa mpira na anaonekana ameweza kuvalia jezi lake, la kijani kibichi na viatu vyake vya mpira, huku akiwa amevalia glavu mkononi mwake. Ni ishara kwamba huenda ameweza kuumia, kupitia uso wake unaonyesha kwamba, ameweza kuumia na anahitaji matibabu kwa haraka.

Sehemu ya msitu, majani mabichi majani haya ama mmea huu unatumika kwa ajili ya kama dawa ya asili kuweza kutibu magonjwa mbali mbali. Pia kuna mawe ambayo yapo pale nyuma pembeni. Mti umeweza kupita mbele ya majani haya ya dawa hii

Ni shamba, shambani ambapo mimea imeweza kupangwa vizuri na kuna matunda ambayo nyanya imeweza kumea katika eneo hili vizuri. Shamba lenyewe limeweza kutunzwa vizuri na kuweza kupaliliwa. Vitunguu vinaonekana kwa mbali. Ni shamba limeweza kutunzwa na kuweza kuzingirwa vizuri na miti, kwamba ziweze kumwezesha mtu mwingine kuingia bila idhini.

Ni shambani, kuna mgomba wa ndizi na ndizi alafu kua mimea ambayo ipo pembeni pale ambayo inaonekana nyuma ya mgomba huu wa ndizi. Kuna sehemu ya ndizi ambayo imeweza kukauka, matawi yake yameweza kukauka ambayo ndizi hii itakuwa tayari baada ya muda kwa ajili ya kuweza kutumika.

Ni mti wenye majani ambao mara nyingi hutumika kama dawa, na humea maeneo ya mashinani kwamba ni rahisi kwale kupata dawa za kienyeji, na inaeza ikatibu magonjwa mbali mbali, ya asili .

Ni shambani ambapo shamba hili limeweza kutunzwa vizuri, ishara ya kuweza kutunzwa vizuri ni kwamba, mazao yanaweza kuonekana katika eneo hili. Mboga imeweza kukuwa katika kiwango cha juu zaidi katika shamba hili, ambapo pia imeweza kuzingirwa na miti katika eneo lile lingine, kumzuia yule ambaye huenda anaweza kupita bila idhini.